Huyu ni mwanaume akiwa kwenye mkutano wa video mtandaoni, anaonekana ameketi mbele ya tarakilishi yenye skrini kubwa na kwenye skrini hiyo kuna picha za watu wengine kadhaa, ikionesha mkutano wa timu ya mbali au mkutano wa mtandaoni.

Huyu ni mtu akitumia tarakilishi ndogo iliyo na neno e-learning kwenye skrini yake. Inaonekana kama mtu huyu anajishughulisha na kujifunza kwa njia ya mtandaoni. Pembeni kuna mmea mdogo na penseli zilizopangwa kwenye chombo.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta mpakato laptop iliyo wazi na kwenye kioo cha kompyuta kuna mkutano wa video video conference call unaonyesha washirika wengi. Mkono wa mtu unaonekana ukichapa kwenye kibodi cha kompyuta.

Hii ni kompyuta mpakato yenye neno E-learning kwenye skrini. Inawekwa katikati ya ikoni mbalimbali za teknolojia huku mandhari ya samawati yakipambwa na mistari ya duara. Hali hii inasisitiza jinsi mafumo ya kidigiti inavyowezesha upatikanaji wa elimu popote wakati wowote.

Msichana mdogo anasoma mtandaoni akiwa ameketi mezani na kuandika kwenye karatasi, huku kompyuta ndogo iliyo mbele yake inamwonyesha mwalimu akifundisha. Mezani pia akuna vitabu, kalamu na vikombe vya kuhifadhi vifaa vyake. Hii ni hali inaonyesha jinsi teknolojia inavyowezesha elimu kuendelea hata akiwa nyumbani.

Hili ni jengo refu la ghorofa kadhaa. Jengo lina rangi mbalimbali kama vile samawati, njano na rangi ya mawe na lina madirisha mengi. Mbele ya jengo kuna bustani ndogo yenye nyasi na miti mingi ya kiganja.

Hiki ni chumba cha mabweni chenye vitanda vya ghofa kinachopatikana katika hosteli, chumba kina vitanda kadhaa vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma na mlango unaonekana kuelekea chumba kingine au korido.

Hili ni darasa tupu lenye madawati na viti vingi vilivyopangwa sawa na ubao mweusi uko mbele ya darasa. Madirisha lenye nondo yanaonekana pande zote mbili za ukuta. Paa ni za mbao na hazina mabati.

Darasa ama maabara ya kompyuta. Kuna tarakilishi nyingi zilizopangwa kwenye madawati, kila moja ikiwa na skrini, kibodi na kipanya. Inaonekana kama mahali ambapo watu hujifunza au kufanya kazi kwa kutumia tarakilishi.

Hiki ni chumba cha kulala kilichopambw vizuri. Chumba kina kitanda kikubwa kilicho na shuka nyeupe na mto mwekundu na blanketi nyekundu inayokipamba. Kuna meza ndogo za kando ya kitanda zenye taa na picha za sanaa ukutani.

Hiki ni chumba cha kulala chenye samani kinachoonekana kama chumba cha mwanafunzi au studio ndogo. Kuna kitanda kilichopangwa vizuri na mito miwili , moja ukiwa na muundo wa kijiometri. Ukutani karibu na kitanda kuna bango lenye maneno love worry laugh

Hili chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vinavyotumika kama bweni. Mtu mmoja anaonekana ameketi kwenye kitanda cha chini cha ghorofa moja akionekana kuwa anachunguza au kupanga vitu. Chumba kinaonekana kuwa ni mazingira ya kawaida ya makazi.

Hii ni maktaba au chumba cha kusomea. Ndani yake kuna meza au viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu na pia kuna rafu kubwa za vitabu zilizojazwa vitabu mbalimbali ukutani. Chumba kina madirisha yenye nondo na taa zinazotoa mwanga.

Hili ni chumba cha hospitali chenye vitanda kadhaa. Kuna vitanda vitatu vinavyoonekana vyenye shuka za rangi ya waridi, na vifunikio vya kitanda vya rangi ya krimu . Vitanda viwili viko upande wa kulia na kimoja upande wa kushoto. Kati ya vitanda vya kulia na kitanda cha kushoto kuna mapazia ya bluu, yanayotenganisha nafasi.

Hili ni chumba chenye kitanda cha ghorofa, meza ndefu ya kusomea au kufanya kazi na viti viwili vya rangi ya chungwa. Kuna dirisha lenye mapazia meusi na ukuta za chumba zimepakwa rangi ya buluu na nyeupe.

Hili ni chumba cha kulala cha bonge pengine shuleni au taasisi. Vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu na kila kitanda kina godoro na matandiko. Kuna masanduku ya buluu au metala madogo yaliyowekwa kando ya vitanda labda kwa ajili ya kuhifadhi mali za kibinafsi.

Hili ni maktaba mkubwa ambayo inatambulika katika mjini. Ina rafu nyingi zilizojaa bidhaa vitabu zikienea katika ghorofa mbili, kuna meza na viti kadhaa ambapo watu wanasoma au wanafanya kazi.

Hili ni jumba kilicho andaliwa kwa ustarehe jini ya vitanda vitatu vilivyowekwa kwa mpangilio mzuri kila kitanda kina chandarua jeupe kilicho ningini'nia juu kukitoa ulizinzi dhidi ya umbuu, mashuka ni ya kijani kibichi yakichanganyika mtandiko mwekundu au pink

Huku ni maabara ya kilea katika chuo kikuu . Wanafunzi wamevaa makoti meupe ya maabara na wanafanya majaribio mbali mbali. Meza zime pangwa vizuri na kuna vifaa mbali mbali vya maabara. Madirisha makubwa yana ruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Bwawa lina maji safi, huku viti vya kupumzika vyenye rangi ya machungwa ikiwa pembeni yake. Nyuma yake lipo jengo lenye bendera ya machungwa na nyeupe ukutani. Mandhari hayo yanavutia yakitoa hali ya utulivu na furaha.

Mwanaume ameketi kwenye dawati akiwa amevaa miwani nyeusi na vipokea sauti vya maskio na anatumia tarakilishi iliyo na kibodi. Anaonekana kua katika mazingira maktaba au ofisi huku makabati yaliyojaa vitabu yakionekana nyuma yake.

Hii ni kipindi ambapo mtu mmoja amevaa kifaa kichwani kinachopima mawimbi ya ubongo na kuyaonyesha kwenye kompyuta ndogo. Mtu mwingine anaonekana akielekeza kitu kwenye skrini ya kompyuta labda akimsaidia au kuelekeza data ya mawimbi ya ubongo.